Hizi ni bidhaa zinazouzwa kwenye kipanda kama vile karoti vipimo vyake, pilipli tangu au viazi kwenye vipimo vyake Kuna ndoo vilevile.

Pata bima ya bodaboda yako kwa mahali ambako huko Ili kuwasiliana nasi, tumia nambari 0707719411

Hili ni duka la mpesa linalouza maji na aina tofauti za kinywaji, inaonyesha dhairi kuwa Kuna aina ya bodaboda iliyoegeshwa kwenye mlango lao.

Ninacho kiona ni bima ya gari ya ubinafsi ambapo unailipia kwa miezi moja shilingi elfu moja alafu kwa mwaka moja ni shilingi elfu tano. Ukitaka mawasiliano zaidi unapiga kwa nambari hii, sufuri saba sufuri sufuri mbili mbili mbili mbili moja tisa au sufuri mbili sufuri nane nne sufuri sufuri sita sufuri moja.

Magari matano yamepangwa kwa mstari kwenye eneo la nyasi. Kuna mchanganyiko wa rangi kama nyeupe, nyeusi na blue . Magari yana nambari za usajili za Kenya kama vile; KDK 849T, KDJ 3286 zikionyesha kuwa yatumika nchini.